Hali ya anga imeanza kubadilika mawingu yametanda na kibaridi cha jioni kimeanza kuingia, kwenye ukumbi wa bahari watu washaanza kufunga kazi zao na kuelekea manyumbani.